Masaa ya mchana, sehemu ya kupokea matibabu. Wapo wanadada wawili, mmoja aliyeketi anadungwa sindano na muhudumu aliyesimama kando yake. Amevalia barakoa ana nywele nyeusi na fulana nyeupe.

Sehemu ndani ya hospitali ya kupokea matibabu. Wapo watu waliokalia kwenye viti wakiwa kwenye foleni wakisubiri ndani ya hema nyeupe. Tabibu aliyevalia barakoa mdomoni, anamdunga sindano mgonjwa, aliye na fulana nyeupe.

Sehemu ya ndani ya chumba cha upasuaji. Wapo wauguzi na matabibu wengi wamekusanyika pamoja kwa mviringo. Wamevalia sare za kujikinga na virusi. Wana kofia za kijani na sare ndefu. Wana barakoa mdomoni. Taa zimewashwa ndani ya chumba.

Masaa ya mchana. Ndani ya chumba cha kupokea matibabu. Yupo muhudumu, aliyevalia koti ndefu jeupe na sare za kujikinga. Ana glavu pamoja na barakoa mdomoni. Wagonjwa wamelazwa kwenye vitanda. Kuna mashine za huduma za afya karibu nao.

Lori ndogo jeupe la huduma za kampeni za afya, lina alama ya msalaba. Kuna mtu anayetoka kwenye mlango, na wengine wakongwe wamekaa karibu. Limeegeshwa karibu na barabara iliyo na matope. Masaa ya mchana.

Lori kubwa jeupe la huduma za afya na kampeni limeegeshwa karibu na hema. Watu wamesimama karibu. Uwanja una nyasi za kijani. Kuna chandarua cha rangi nyekundu. Masaa ya mchana. Miti zinaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana. Anga lina mawingu machache. Lori kubwa jeupe linalotumika kwa kampuni za huduma za afya na matibabu imeegeshwa kando ya chandarua chekundu. Watu wamechorwa kwenye sehemu moja ya lori.

Masaa ya mchana. Lori kubwa jeupe la huduma za kampeni ya huduma za afya, linapita barabara iliyo na rangi ya kijivu. Wapo watoto waliochorwa upande mmoja. Na lina alama ya msalaba na maandishi mekundu.

Masaa ya mchana, taka na magunia yametapakaa. Watu wazima, waliojivika mavazi ya baridi wamekaa karibu na muhudumu aliyesimama. Amevalia sare za udaktari na ana barakoa mdomoni. Ana nywele nyeusi.

Hapa tunaona jalada la ripoti ya kiufundi ya beyond zero ya miaka elfu mbili ishirini na tisa hadi elfu mbili ishirini. Jarada hili lenye rangi ya kijani linaonyesha gari la kliniki ya kutembea ya beyond zero ikiwa na wafanyikazi wa afya na wananchi waliokusanyika karibu nalo. Nembo ya beyond zero na ya serikali ya kaunti zinaonekana juu ya ukurasa. Chini kabisa maelezo yanaonyesha kuwa hii ni mipango ya mheshimiwa Margaret Kenyatta, mke wa rais wa kwanza ya jamhuri ya Kenya.

Ndani ya chumba hospitalini sehemu ya matibabu, wapo watu watano waliokusanyika pamoja. Wana koti ndefu nyeupe , barakoa mdomoni na glavu mkononi. Mbele yao, kuna vyombo vya kutibu. Masaa ya mchana.

Masaa ya mchana, matatu ndogo ya huduma za dharura za afya limeegeshwa kwenye uwanja mkubwa ulio na nyasi za kijani. Mlango wa upande wa dereva umefunguliwa. Mtu aliyevalia sare nyeusi anatembea karibu.

Masaa ya mchana, eneo la mkasa wa mafuriko, wapo watu wawili wenye sare zinazofanana umesimama ndani ya maji huku milango pamoja na mabati na vyombo vilivyo vunjika vimetapakaa na kukusanyika sehemu moja.

Masaa ya mchana. Anga lina mawingu machache. Miti iko karibu na majengo ya kifahari ya kibinafsi. Eneo limekumbwa na mafuriko. Maji yamejaa. Wanaume wawili waliovalia sare zinazofanana za msalaba mwekundu wanasaidia kuokoa maji.

Masaa ya mchana jua limewaka, anga lina mawingu mazito, matatu ndogo ya huduma za dharura ya rangi nyeupe na nyekundu imeegeshwa kando na lango kuu lina alama ya msalaba mwekundu upande wa mlango wa dereva.

Sehemu katika soko kubwa la kuuzia bidhaa za shambani, masaa ya mchana. Vitu vimepangwa kwa mifuko ya plastiki na masanduku madogo. Kuna karoti, nyanya nyekundu, vitunguu, viazi, pamoja na matunda.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga halina wingu hata moja. Sehemu iliyokatwa mti na kubakia kisiki. Vipande vingine vidogo vimetapakaa kwenye udongo mwekundu. Bustani zingine zinaonekana kwa mbali.

Masaa ya mchana, eneo lina mkasa. Gari dogo la kibinafsi jekundu lenye muundo wa kisasa, limesimama katikati ya barabara, limeangukiwa na mti mnene. Jengo lingine linaonekana karibu, yupo mtu mwenye asili ya uingereza anatembea kando.

Wakati wa mchana, bustani zinaonekana kwa mbali. Sehemu ina kijana mmoja mdogo, mwenye asili ya kiafrika. Anaopoa maji kwa mikono yake miwili na mfereji uliotengenezwa kwa chuma.

Sehemu katika chumba cha ndani cha hospitali yupo mhudumu aliyevalia kofia na nguo za kujikinga na glovu mkononi huku ananawa, kwenye ukuta kuna vichuma vilivyoninginia mbele yake kuna kioo.

Masaa ya mchana sehemu ndani ya maji. Yupo mwanadamu aliyevaa sare za kuogelea nyeusi, amezamia ndani. Kuna mawe pamoja na wanyama wanaoogelea. Amejifunga kamba kiunoni.

Masaa ya mchana jua lime waka matatu ndogo nyeupe lime egeshwa karibu na jengo kubwa la hospitali lililo na rangi nyeupe na maandishi, mtu alie kalia kiti cha magurudumu ako karibu na wengine walio simama.

Masaa ya mchana ndani ya chumba kilicho hospitalini. Madirisha makubwa. Masaa ya mchana. Safe ndogo nyeupe zilizopangwa bidhaa. Ukuta pamoja na sakafu ya rangi ya kijivu. Meza ndogo nyeusi pamoja na viti. Vitabu vimejaa kwenye uso wa meza.

Masaa ya mchana jua limewaka. Anga lina mawingu machache. Gari ya huduma za afya ndogo imefunguliwa mlango wa nyuma na kuegeshwa karibu na miti ulioweka kivuli. Wako watu waliokaa na wengine wamesimama karibu na lango kuu. Ua wa ukuta pamoja na bustani za kijani umezunguka.

Ndani ya chumba katika hospitali, yupo mhudumu aliye na sare nyeusi amevalia miwani. Anashikilia kifaa kinachoning'inia kutoka juu cheupe. Dirisha liko wazi. Masaa ya mchana. Ukuta ni wa rangi ya kijivu.

Mikono ya mtu ikishikilia feni ndogo ya mezani yenye rangi nyeupe, sakafu ina vigae venye rangi ya kahawia na vitu vingine kama vie meza ya mbao na chupa za maji vinaonekana kwa mbali. Hali hii inaashiria mwandalizi au matumizi ya kifaa hicho labda kwa ajili ya kupinguza joto.

Sanduku lililojaa vifaa vya matibabu hasa compmist compressor nebulizer . Kichwa kimoja kimetolewa nje na kinaonekana wazi kikiwa na rangi nyeupe na buluu. Sanduku nyingine kadhaa za vifaa hivyo zimepangwa nyuma pamoja na vitabu vya maelezo na vinyago vya kuvutia pumzi. Hali hii inaashiria usambazaji wa vifaa vya matibabu. Labda kwa ajili ya kutibu magonjwa au ya kupumua.

Sehemu ya watoto katika chumba cha matibabu hospitalini. Mhudumu aliyevalia glavu nyeupe anamhudumia mtoto mchanga aliyefunikwa na leso ambaye yuko kwenye kitanda kidogo. Mama yake amesimama kando. Masaa ya mchana, mataa yamewashwa.

Kijana mmoja aliyevaa barakoa mdomoni ana fulana nyeupe na suruali nyeusi anafungulia fereji kwenye kijisanduku cha kijani kilicho tengewa usafi. Mtu mwingine aliyesimama kando yake.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na watoto wakishiriki katika shughuli za kusafisha mazingira. Mwanamke mmoja amevaa kofia glavu ya kukusanya taka kwenye mfuko mweusi mtoto mdogo pia anaonekana akishiriki huku watu wengine wakiwa nyuma wakishughulika. Hali hii inaashiria juudi za jamii za kudumisha usafi na utunzaji wa mazingira.

Sehemu ndani ya shule imetengea usafi, mitungi mitatu ya kijani iliyo na mifereji wanafunzi watatu wameinama wakinawa mikono huku wamevaa barakoa mdomoni nyuma yao kuna tangi nyeusi ya maji.

Sehemu ya usafi ya kunawia mikono. Ina mtungi mweupe uliona na mfereji. Maji yanatiririka huku kuna mtu anayenawa mikono akiwa na sabuni mikononi. Chini kuna ndoo ya kuokotea maji machafu .

Masaa ya mchana. Lipo tanki lililo na maandishi ya kuosha mikono. Sehemu imetengenezewa chuma kilichoshikilia mtungi ulio na mfereji. Mtu ameinama huku akinyunyuziwa maji kwenye mikono.

Mwanariadha amelala chini kwenye njia ya kukimbia, akiwa amevaa kaptula nyekundu na jezi yenye namba. Anaonekana akishika sehemu ya mwili wake, pengine kutokana na maumivu au uchovu. Hali hii inaashiria athari za juhudi kubwa za kimwili, labda jeraha au uchungu baada ya shindano.

Masaa ya mchana. Jua limewaka. Anga halina mawingu. Mti umesimama karibu na eneo lililopandwa makonge ama vitunguu. Sehemu inaonekana kuwa na jengo la mbao na mabati.